Siku ya Jumatatu, mnamo tarehe ishirini na nne mwezi wa Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Swali, Samweli aliitikaje alipoitwa na Mungu?